Rafu ya buluu zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo na vitu vya nyumbani ,bidhaa zimepangwa vizuri na zimefungashwa kwa uangaliafu zikionyesha mpangilio mzuri wa duka ,nguo zenye maua na mifumo mingine zinaonekana mandhari yote yanaashiria duka la jumla au rejareja la nguo na vitu vingine.

Sehemu ya duka la nguo za ndani za wanawake ambapo sidiria na chupi zimepangwa kwenye rafu na kamba za kuning' inia. Aina mbali mbali za sidiria na chupi zinaonekana zikiwemo zenye rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeusi na rangi nyepesi.

Safu ndefu ya mashati mapya, yamepakiwa vizuri kwenye vifungashio vya plastiki, yamewekwa kwenye mpangilio. Mashati haya yana rangi na miundo mbali mbali, yakiwemo ya miraba na yale yenye rangi zisizobadilika.

Duka kubwa la viatu lina rafu nyingi zilizopangwa vizuri zikiwa na viatu vya aina mbalimbali kwa ajili ya wanawake na wanaume. Viatu vimetundikwa na kupangwa kwa rangi na mitindo . Mwangaza wa kutosha kutoka kwenye taa za dari unangazia viatu . Vikivifanya vionekane vizuri.

Manequinn mwenye kofia nyeupe yenye manyoya na miwani ya jua, akiwa amevaa kanzu nyeupe yenye madoadoa meusi na mkoba mweupe wa kifahari. Amesimama juu ya meza ndogo ya mviringo iliyojaa pochi za rangi tofauti na viatu vya kifahari.

Soko hili ni la mkusanyiko mkubwa wa nguo za aina mbalimbali zilizotundikwa kwenye kamba na racks zikionyesha biashara na bidhaa za mitumba au bei nafuu. Chini ya kamba za nguo, kuna rundo la nguo zilizokusanywa chini, zikionyesha bidhaa nyingi zilizoko.

Duka la nguo la LC Waikiki lenye nembo kubwa ya rangi ya bluu inayong'aa juu ya mlango mkuu. Ndani ya duka kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na mannequinns zikiwa na mapunguzo makubwa ya asilimia 30%, 40%, na 50% yaliyotangazwa kwenye mabango mekundu mlangoni.

Duka la nguo la Manix lililo na ishara kubwa nyeusi na nyeupe juu ya mlango. Ndani ya duka kuna manikini zilizovalia nguo maridadi na rafu zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mashati na viatu.

Chumba cha kuvalia au duka la nguo linaonekana likiwa na rafu nyingi zilizojaa mashati yaliyo kunjwa na suruali zililizo tundikwa. Mashati yamewekwa kwa rundo na suruali zitumendikwa kwa mistari mirefu. Nguo zinaonekana kuwa aina mbali mbali na rangi tofauti.

Duka la nguo linaonekana likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye reki na kwenye manequinns . Nguo zimetundikwa kwa utaratibu zikionyesha mitindo na rangi mbalimbali. Kuna nguo za wanaume na za wanawake. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Duka la kisasa la nguo na viatu lenye rafu za mbao zilizojaa bidhaa mbali mbali. Kuna mashati yenye picha za vuvu, nguo za rangi mbali mbali zilizoning'inia na viatu vingi vilivyopangwa kwa vizuri kwenye rafu na meza.

Duka la nguo la Ithira lenye nguo nyingi za kiafrika zilizopambwa kwa rangi na mitindo mbalimbali. Kuna nguo zilizoning'inia kwenye chuma na mannequins zilizovalia nguo zenye chapa za kiafrika.

Ndani ya chumba cha nguo au duka la nguo, ambapo nguo mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu kwenye kamba za kuning'inia na kwenye rafu. Kuna mashati, koti na jaketi za aina mbalimbali, zikiwa na rangi na mitindo tofauti zikiashiria mavazi wa kisasa.

Duka la kisasa lenye sakafu ya vigae limejaa viatu na bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye rafu. Viatu vya watoto vikiwemo viatu vya kuogelea na viatu vya kawaida vimetundikwa kwa uzuri vikionyesha upana wa duka. Kwa mbali, kuna nguo za watoto zilizopangwa zikionyesha kuwa duka linaweza kuwa na bidhaa zao.

Katika duka hili, shati za miraba zimewekwa vizuri kwenye meza, zikionyesha mitindo na rangi mbalimbali. Nguo zingine zimetundikwa kwenye hanger nyuma. Bango nyekundu lenye neno 40% off linaonekana kwa mbali, likitangaza punguzo la bei.

Nguo nyingi za kike zimetundikwa kwenye rafu zikionyesha mkusanyiko mpana wa mitindo na rangi. Baadhi ya nguo ni ndefu na za kifahari zikiwa na mapambo huku zingine zikiwa na miundo ya kisasa. Bango lenye asilimia hamsini linaonekana kwa mbali likionyesha punguzo la bei au ofa maalum.

Mlango mkubwa wa duka la nguo la max , ndani ya jumba la maduka likiwa na nembo ya rangi ya blue , inayong'aa ndani ya duka. Nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na manikin zinaonekana zikivutia wateja. Watu wachache wanaonekana kutembea nje ya duka na ndani wakichunguza bidhaa.

Duka hili la nguo lina mpangilio wa kisasa na wa kifahari. Nguo na viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu na meza za maonyesho. Mannequin imesimama upande wa kushoto, ikionyesha mavazi ya kifahari huku zulia kubwa lenye muundo wa kijiometri likiwa limetandikwa katikati ya sakafu.

Biashara ya nguo imefungwa milango yake yenye vioo ikionyesha mavazi yaliyopangwa kwenye makabati. Nguo mbalimbali za rangi na mitindo hutundikwa ndani zikivutia wateja watarajiwa. Kwenye mlango mkuu kuna bango lenye maneno no entry without a mask likikumbusha umuhimu wa tahadhari za afya.

Suti na nguo nyingine rasmi zilizo tundikwa kwenye nondo za chuma. Rangi za nguo zinatofautiana, zikiwemo kijivu, nyeusi na krimu. Nguo hizi zimepangwa kwa uzuri zikionyesha duka au sehemu ya kuuza nguo.

Duka hili lina nguo mbali mbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu na makabati. Upande wa kushoto, kuna mashati yaliyopigwa pasi na kupangwa kulingana na rangi, kuanzia: nyeupe, kijivu, bluu na kisha nyeusi. Juu ya rafu upande wa kulia, kuna viatu vya michezo na soksi zilizopangwa vizuri.

Rundo la bidhaa mbali mbali za urembo na mikoba zimepangwa kwa umaridadi kwenye rafu nyeupe, zikivutia wateja. Mikufu na bangili zenye kung'aa zimevaliwa kwenye mwanamke bandia, zikionyesha uzuri wa vitu hivyo.

Katika duka hili, nguo mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye makabati na rafu. Nguo hizo zinauzwa kwa bei nafuu kama inavyoonekana kwenye vibandiko vya bei ambavyo vinaoonyesha mia moja na mia moja hamsini. Rangi tofauti za nguo, kuanzia bluu, nyekundu, kijani na kijivu zinaongeza uzuri kwenye eneo hilo.

Rafu iliyojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo mikoba, viatu na vitu vya mapambo. Zote zikionyeshwa kwa mpangilio mzuri. Nuru kutoka kwenye taa za LED , wangazia bidhaa zikifanya zionekane zinazovutia. Kuna mabango makubwa yenye picha za wanawake wakiwa wamevaa kofia. Ikipamba sehemu ya juu ya rafu.

Duka la nguo lenye bidhaa mbalimbali za kiume zilizopangwa vizuri. Kuna rafu na viti vya vioo vilivyojaa mashati, suti na vifaa vingine. Jina la duka; MANIX linang'aa juu ya ukuta wa zambarau likivutia macho mara moja.

Taswira ya ndani ya chumba cha maonyesho ya magari, ambako magari kadhaa yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Mwanamke na mwanaume wanaonekana katikati ya picha wakiwa karibu na magari wakionekana kujadiliana au kutazama magari.

Gari jeusi ndogo la kifahari lililopaki kwenye eneo lenye nyasi. Magurudumu yake yanaonekana yakivutia yakiwa na rangi nyeusi na milia myekundu. Kwa mbali, kuna magari mengine yaliyopaki na miti michache yakionyesha mazingira ya nje yaliyo wazi.

Gari jeupa la Volkswagen Tiguan limepaki barabarani. Taa zake za mbele zinang'aa kwa rangi ya dhahabu na nembo yake ya Volkswagen inaonekana wazi katikati. Kuna baadhi ya stika ndogo kwenye kioo cha mbele zikionyesha maelezo fulani.

Gari jeusi la kifahari, linalo onekana kuwa SUV, limesimama kwenye eneo la changarawe likionyesha muundo wake wa kisasa na magurudumu yake maridadi. Nyuma yake, magari mengine kadhaa yameegeshwa, huku miti michache na majengo yakionekana kwa mbali.

Trela refu la rangi ya bluu, lililobuniwa mahususi kusafirisha magari, limebeba magari matatu meusi. Magari mawili yamepangwa juu ya trela, huku moja likiwa chini, yote yakiwa tayari kwa usafirishaji. Trela hii imeegeshwa mbele ya jengo kubwa labda gala au kituo cha usafirishaji wa magari.

Gari jeusi la kifahari la infinity QX80 Limepaki ndani ya chumba cha maonyesho. Magurudumu yake yanaonekana kung'aa. Na grille ya mbele ina muundo wa kuvutia. Taa za gari zimezimwa.

Gari dogo aina ya vani la zamani lenye rangi ya bluu na nyeupe lililopaki kwenye eneo lenye udongo. Gari hili linaonekana kuwa limechakaa na limefunikwa na vumbi. Nyuma ya gari, kuna jengo ndogo lililojengwa kwa matofali, na mimea michache inaonekana pembeni.

Kundi la watu limekusanyika kwenye eneo wazi lenye nyasi. Wengine wamesimama na wengine wamekaa chini. Magari kadhaa ya aina tofauti yameegeshwa karibu, yakionyesha usafiri wa watu waliofika mahali hapo. Miti mirefu na baadhi ya majengo yanaonekana kwa mbali, yakionyesha mandhari ya eneo la mashambani au viunga vya mji.

Gari jekundu la Subaru Forester limepaki kwenye eneo la udongo, likiwa na namba za usajili KCW 564G nyuma. Magurudumu yake yanaonekana kua meusi, na uzio wa chuma wenye ncha kali unaonekana kwa mbali.

Ndani ya gari la kisasa, ambapo dashibodi pana yenye paneli za kudhibiti na skrini inatawala. Seti ya usukani maridadi yenye nembo ya toyota imekaa katikati, ikiwa imezungukwa na viti vya ngozi vyenye rangi ya kahawia vilivyo safi.

Eneo hili la maonyesho linanonekana kuwa ya kisasa na la kifahari likiwa na magari matatu mapya. Mawili yakiwa yanaonekana vizuri mbele na moja likiwa nyuma. Kwenye Kona kulia kaunta nyeupe yenye lebo ya Hyundai imekaa huku mwanaume akisimama mbele yake.

Gari dogo aina ya vani jeupe lililopaki kwenye eneo lenye lami. Gari hili linaonekana kuwa safi na lina vioo vilivyotiwa giza. Huku likiwa na namba za usajili la njano nyuma. Linafanana na gari la abiria au usafiri wa kibiashara likiwa na stika zinaonyesha matumizi yake.

Gari haina ya Subaru SUV liliokuwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Nyuma ya gari kuna uzio wa chuma na majengo kadhaa yakipendekeza eneo hilo ni la makazi au biashara. Barabara ilioegeshwa gari hilo kuna onekana kuwa na udongo au changarawe.

Gari jeupe la kisasa linaonekana kuwa SUV, limesimama barabarani likiwa limewasha taa zake za mbele na za kuashiria. Nembo ya Volkswagen imetawala sehemu ya mbele ya gari, ikiwa imewekwa katikati ya grilli nyeusi.

Gari jeupe la Volkswagen Tiguan lililopaki kando ya barabara, likionyesha muundo wake wa kisasa na taa nyekundu za nyuma zinazong'aa. Magurudumu yake yanaonekana kuwa safi na yenye muundo wa kuvutia. Kwa mbali majengo yanaonekana yakionyesha kuwa eneo hili ni la mijini.

Watu wawili wamenyoosha mkono wakishikana. Wanaonyesha makubaliano au salamu. Mkono mmoja unashikilia funguo za gari juu ya mikono iliyoshikana huku gari jeupe likionekana kwa mbali. Hali hii inaashiria ni biashara au mchakato wa kupeana funguo labda baada ya kununua gari.

Mauzo ya magari mapya yanafanyika ndani ya chumba cha maonyesho chenye magari mengi. Muuzaji aliyevaa suti anazungumza na wanandoa huku mwanamke akionekana akishikwa na mwanaume wake. Magari ya rangi tofauti ikiwemo blue na nyeupe yanaonekana yakipangwa kwa utaratibu.

Gari dogo la abiria jeupe limeegeshwa mbele ya jengo lenye muundo wa kisasa na rangi ya kuvutia. Kuna paa pana la mviringo linaloonekana nje, likitoa kivuli. Karibu na gari kuna kituo cha kukusanya taka chenye rangi tofauti, kikionyesha umuhimu wa usafi wa mazingira.

Mwanamume anatabasamu akiwa ameketi ndani ya gari la kisasa, akipokea funguo za gari kutoka kwa mtu mwingine. Mkono wa yule anayetoa funguo unaonekana ukishika karatasi, ikionyesha labda hati za umiliki wa gari.

Gari jeupe aina ya SUV limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la changarawe, huku gari jingine jeupe likionekana mbele yake. Bamba la nambari za Kenya linaonekana nyuma ya gari la SUV , ikiashiria kuwa linaendeshwa nchini Kenya.

Sehemu ya ndani ya gari hili linaonekana likiwa safi na limepangwa vizuri. Dashibodi inafungwa na skrini na usukani unanembo ya totota. Kioo cha mbele kinauruhusu mwanga wakutosha kuingia hali hii inaashiria gari hili linaweka kuwa limeegeshwa mahali fulani likiwa tayari kutumika.

Hapa kuna ukumbi mkubwa uliojaa magari mengi mapya yaliopangwa kwa ajili maonyesho, watu wengine wametembea katika ukumbi huo wakitazama na kujifunza kuhusu magari mbali mbali, kuna zulia chekundu ilioandikwa kwenye njia liongoza wageni kupitia eneo la maonyesho.

Gari jeusi limeegeshwa kwenye nyasi. Gari hilo lina vioo vya rangi nyeusi. Kando ya gari, kuna gari jingine jeupe liloegeshwa, likiwa na paa iliopachikwa mizigo. Mazingira haya yanaweza kuashiria eneo la kuegesha magari au maegesho katika bustani.

Gari aina ya basi ndogo la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la mawe madogo madogo, likionekana likiwa limetunzwa vizuri. Magurudumu yake yana rimu za rangi ya shaba zikiongeza mvuto wake.

Mwanamume na mwanamke wanaonekana wakisimama karibu ya gari jipya ndani ya chumba cha kuuzia magari. Mwanamume ambaye anaweza kuwa muuzaji anatabasamu na anaashiria gari huku akishikilia kompyuta kibao.

Eneo kubwa ya magari imejaa aina mbalimbali za magari mapya yakiwemo sqv's na sedans. Watu wanatembea kati ya magari. Wengine wakizungumza na wakifanya kazi wa mauzo. Na wengine wakikagua magari. Eneo hili lina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia. Na kuna dawati kadhaa za ofisi zenye viti.

Gari aina ya vani na rangi ya fedha limeegeshwa kwenye barabara ya udongo. Likiwa limepambwa kwa stika mbalimbali. Kando ya gari kuna milima wenye miamba mikubwa na mimea ya kijani kibichi. Anga linaonekana kuwa wazi likionyesha hali ya hewa nzuri.

Gari jeupe dogo aina ya van ambalo ni kama matatu, limeegeshwa kando ya barabara. Muundo wake unaonyesha kuwa ni gari la abiria na vioo vyake vyeusi vinatoa faraga. Nyuma yake kuna jengo lenye maandishi Hill Court likiashiria kuwa linaweza kuwa ni mahali pa biashara au makazi.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi likionyesha labda maegesho ya wazi. Gari jeusi ndogo laonekana kwa karibu zaidi upande wa mbele likiwa na rimu za magurudumu zenye muundo wa kipekee.

Gari la zamani lenye rangi ya njano na nyeusi limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Rangi ya njano inayongaa inakifanya kionekane wazi huku mstari mweusi ukipitia katikati ya kofia ya injini.

Gari jeusi aina ya honda spring limeegeshwa kwenye eneo la maegesho. Gari hilo linaonekana likiwa safi na lenye magurudumu ya pekee. Anga ni safi kuashiria hali nzuri ya hewa katika eneo hilo.

Gari jeupe limeegeshwa barabarani likiwa na madirisha meusi. Nyuma yake kuna jengo linaloonekana kuwa la kibiashara au makazi. Na upande wa kushoto kuna ishara iliyoandikwa Hillcourt . Barabara inaonekana kuwa imefunikwa na lami, na majani na miti vipo pembeni kuashiria mazingira ya mjini au kitongoji.

Soko lenye shughuli nyingi lililofunikwa kwa paa la bati na tarubai, likitoa kivuli kwa bidhaa na wauzaji. Kuna meza nyingi zilizojaa matunda na mboga mbalimbali, kama vile nyanya, maembe na ndizi. Zimepangwa kwa kuvutia. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa sokoni, huku mtoto mdogo akionekana katikati ya njia.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi, likiwa limejaa ndizi nyingi zilizopigwa rundo na matunda mengine yaliyopangwa kwa ustadi. Ndizi zinaning'inia kutoka kwenye paa la soko, huku mananasi na malenge yamepangwa kwenye meza.

Meza iliyojaa mazao mbalimbali ikiwemo nyanya, vitunguu, viazi yanaonekana yakiuzwa sokoni. Mpangilio huu wa mazao unaashiria bidhaa zinazopatikana. Rangi na umbo la mazao huonekana safi na kuvutia wanunuzi.

Maadhari haya yanaonyesha soko la sanaa za mikono lenye bidhaa mbali mbali zikiwemo picha zilizochorwa na nguo zilizochorwa kiafrika. Bidhaa hizo zimetundikwa na kupangwa vizuri kwenye vibanda . Zikionyesha maadhari ya wanyama pori na maisha ya kitamaduni.

Duka dogo au soko la bidhaa za asili, ambapo shanga ndefu na maridadi zimetundikwa kando, zikionyesha ufundi wa mikono. Juu ya meza ndefu, bidhaa mbalimbali za mapambo na urembo zimewekwa, zikiashiria biashara ya vitu vya kitamaduni.

Mkusanyiko mkubwa wa ndizi nyingi zilizopangwa kwa uangalifu. Ndizi hizo zimepangwa kwenye masanduku ya mbao. Baadhi yao yakiwa yamepangwa juu ya mengine na kuunda milima ya ndizi. Zinaonekana kuwa zimeiva na zina rangi ya njano inayong'aa, zikijaza karibu eneo lote la chumba.

Ndani ya soko la matunda na mboga ambapo bidhaa nyingi zimepangwa kwenye masanduku ya mbao. Kuna watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa, wakiwemo wauzaji na wanunuzi. Matunda kama parachichi na limau yanaonekana yamepangwa kwa wingi tayari kuuzwa.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa bidhaa za Kiafriki zilizopangwa vizuri. Kuna nguo za rangi mbalimbali, mashuka na bidhaa za sanaa kama vile ngoma za Kiafrika zilizopambwa kwa michoro ya kipekee.

Kibanda hiki kimejaa viatu vingi vya ngozi ambavyo vimetundikwa na kupangwa kwa ustadi, vikionyesha ufundi wa mikono. Viatu hivyo viko katika safu nyingi vikionyesha wingi wa bidhaa zinazouzwa. Chini ya kibanda kuna baadhi ya takataka zilizotapakaa zikionyesha hali halisi ya soko.

Mkusanyiko wa maboga na malenge ya aina mbalimbali, yakiwa yamepangwa juu ya meza ya mbao. Kuna malenge makubwa ya kijani na manjano, na maboga mengi yenye umbo la chupa. Baadhi ya malenge yanaonekana yamekatwa huku yakifichua nyama yao ya ndani.

Kuna barabara yenye shughuli nyingi ambapo magari na pikipiki zinapita. Kando ya barabara kuna soko la wazi lenye maduka mengi yaliyofunikwa na miavuli na tarubai. Watu wanatembea huku na kule wakionyesha shughuli za kawaida za soko.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa watu na bidhaa mbalimbali zikionyesha mandhari ya biashara uhai. Wafanyabiashara na wanunuzi wamekusanyika katika eneo hilo huku baadhi ya bidhaa zikiwa zimepangwa kwenye masanduku na vikapu

Soko lenye shughuli nyingi linajaa watu na bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo, vitambaa na sanamu za Sanaa za jadi. Wafanyabiashara, wanunuzi wamekusanyika katika eneo Hilo. Wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni za kiafrika.

Kuna soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo bidhaa mbalimbali za chakula zimepangwa kwa wingi katika vikapu vikubwa. Matunda na mboga za rangi tofauti, kama vile nyanya, vitunguu, na maharagwe, zimeenea kila mahali, zikionyesha wingi wa mazao.

Mezani iliyoko sokoni iliyojaa bidhaa mbalimbali za mapambo kama shanga, mikufu na vikuku zikiwa zimetandazwa kwa wingi. Rangi za kuvutia za mapambo hayo zimechanganyika zikionyesha utofauti wa sanaa za mikono.

Duka hili la soko lina bidhaa nyingi za matunda na mboga zilizopangwa kwenye meza za mbao. Mwangaza hafifu unapenya ndani ya duka, ukiangazia bidhaa na njia. Kwa mbali, kuna maduka mengine na watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia.

Eneo hili linaonekana kuwa soko la bidhaa za mikono likiwa limejaa vikapu na viti vingine vilivyofumwa kwa ustadi, bidhaa hizi zina rangi mbali mbali na zimepangwa kwa wengi zikionyesha ufundi wa kipekee.

Duka hili la matunda limejaa aina mbalimbali za mazao mapya, yaliyopangwa kwa uangalifu kwenye vikapu na kreti. Ndizi zilizokomaa zinaning'inia juu, zikionyesha wingi wa matunda. Huku chungwa, tufaha na parachichi zikipangwa chini.

Masoko ya wazi yamejaza rundo la ndizi mbichi zilizosimama kwenye ndoo nyeupe zikiwa na mabua marefu ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna mizizi ya viazi na mazao mengine yaliyopangwa kwenye meza. Mwangaza hafifu unaingia kutoka juu na sakafu inaonekana kuwa na matope kidogo.

Kibanda cha kuuza bidhaa za kiasili zikijaa vitu mbalimbali kama vile sanamu za kuchongwa, barakoa za jadi na mapambo ya mifupa. Bidhaa zimepangwa kwa wingi kwenye rafu na kwenye kuta zikitoa mwonekano wa duka la zawadi au soko la sanaa.

Mkono unaonekana ukishika vichwa vya shanga vilivyotengenezwa kwa umaridadi. Vikiwemo bangili ya rangi mbalimbali na mkufu wa duara. Chini ya mkono kuna rundo la vito vingine vilivyotengenezwa kwa shanga. Vikiwemo pete na shanga za masikio zenye maumbo mbalimbali.

Jengo hili lina mwonekano wa kisasa, likiwa na kuta nyeupe na madirisha makubwa meusi. Sehemu ya mbele ina barabara ya kifahari iliyotengenezwa kwa vigae vya rangi ya kahawia, huku kukiwa na mimea na vichaka vilivyopandwa vizuri kando yake.

Jiko hilo la kisasa kina makabati ya rangi ya kijivu meusi na meza ya jikoni yenye rangi nyepesi. Tanuri mbili za kisasa zimeunganishwa ukutani . Zikionyesha vifaa vya kisasa . Mlango mrefu unafunguka kwenye chumba kingine chenye sakafu ya mbao ikionyesha mpangilio wa nyumba.

Jumba la kisasa lililopakwa rangi nyeupe, linatokeza ,likiwa na paa la rangi ya kahawia na madirisha meusi. Limesimama nyuma ya ukuta mrefu wa tofali za kijivu na zege ulowekwa waya wa miba kwa usalama.

Barabara yenye vigae vyekundu inaelekea mbali ikiwa imepakana na nyumba za kisasa zenye kuta nyeupe na bustani zilizopambwa. Kila nyumba ina lango lake la chuma, likionyesha usalama na faraga. Kwa mbali, mawingu meupe yanaonekana angani, yakifunika kiasi cha jua.

Maandhari hii inawasilisha jengo refu la ghorofa nyingi. Linaonekana kuwa na nyaya za umeme zikipita mbele, zikionyesha miundombinu ya eneo hilo. Anga la buluu na mawingu machache meupe, likionyesha siku yenye jua kali.

Jengo la ghorofa nyingi likiwa na kuta zenye rangi ya kijani na kijivu. Linasimama likiwa na madirisha na roshani nyingi. Mbele ya jengo hilo kuna ardhi isiyo na ujenzi iliyojaa majani, ikionyesha mazingira ya ujenzi yanayoendelea au maeneo ya vijijini.

Jengo refu la ghorofa nyingi. Likiwa na madirisha mengi ya mraba na milia ya rangi nyekundu na nyeupe. Muundo wa jengo unaonekana kuwa wa kisasa. Na kioo kingi kinatumika kwenye kuta zake. Anga la samawati linaonekana wazi juu, likiashiria hali ya hewa nzuri.

Majengo mengi yaliyosongamana yanajaza mandhari ya jiji hili. Kati ya majengo hayo, mto unapita ukitenganisha sehemu tofauti za jiji. Baadhi ya majengo ni marefu na ya kisasa huku mengine yakiwa ya zamani na yanahitaji ukarabati.

Jengo la ghorofa nyingi linaonekana kuwa na maduka mbalimbali chini na makazi juu. Ishara ya m4 apartment imewekwa juu, ikionyesha matumizi ya jengo hilo. Anga ni safi na buluu, likionyesha hali ya hewa nzuri.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi, linaonekana bado katika hatua za ujenzi au limekamilika hivi karibuni. Lina madirisha mengi yenye vioo vya rangi ya bluu na ukuta za saruji. Sehemu ya chini ya jengo imefunikwa kwa mabati na nje kuna mimea machache na nyasi kavu.

Jengo la ghorofa nyingi, lenye muundo wa kisasa, linasimama likionyesha urembo wake, mbele ya bwawa la kuogelea, lenye umbo la figo. Sehemu iliyo karibu na bwawa, imefunikwa na nyasi za kijani kibichi, zikionyesha mazingira safi na yaliyo pangika.

Jengo refu la ghorofa nyingi lenye madirisha mengi na balconies zimejengwa katika eneo la mjini. Kuta zake zimepangwa rangi nyeupe na kahawia, zikionyesha muundo wa kisasa. Kwa mbali, anga safi na buluu inaonekana, ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Jengo refu lenye rangi ya kijivu linaonekana likisimama wima, mbele yake kuna ukuta uliotengenezwa kwa mabati, ukifunika eneo la chini lililokauka na nyasi kavu, kwa mbali kuna miti michache na waya wa umeme zilizoonyoka angani.

Majengo marefu ya ghorofa yamejengwa kwa mtindo wa kisasa. Yakionekana yakiwa yamepakwa rangi ya kijivu na nyeupe. Yamesimama wima chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Sehemu ya maegesho iliyotengenezwa vizuri inaonekana mbele, ikiwa na mistari ya rangi nyeupe iliyochorwa kwenye sakafu ya zege.

Njia nyembamba inawezekana kuwa chumba cha kutunza nguo au nafasi ya kutembea inaonekana ikiwa na rafu ndefu zilizojaa pande zote mbili. Kila rafu ina taa za led zinazoelekeza wima zikitoa mwanga wa kutosha. Mwisho wa njia kuna dirisha kubwa lenye fremu nyeusi ikitoa mwanga wa asili.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi linaonekana likiwa bado linaendelea kujengwa. Likiwa na kuta za saruji zisizo na plasta na madirisha bado hayajawekwa. Sehemu za mbao za ujenzi zimeonekama zikiunga mkono muundo.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi linasimama wima. Likionyesha madirisha mengi na balconies. Likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Linaonekana kuwa na kuta za rangi isiyokoleana nguzo za giza.

Nyumba hii kubwa ina rangi ya machungwa na nyeupe, ikiwa na madirisha makubwa meusi. Mbele yake kuna bustani nzuri iliyopandwa mimea mbali mbali, ikiwemo migomba na vichaka vya kijani kibichi. Maua na mimea mingine ya mapambo uongeza uzuri wa mazingira.

Eneo hili la duka kubwa limejaa bidhaa mbalimbali za matunda na mboga, zilizopangwa kwa uangalifu kwenye vibanda. Mizigo mikubwa ya viazi, vitunguu na matunda mengine imeonekana , ikionyesha wingi wa bidhaa zinazouzwa.

Kuna corridor pana ya duka kubwa iliyojaa rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizo hasa manukato na dawa za kupulizia zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Zikionyesha wingi wa chaguzi kwa wateja. Mteja mmoja anaonekana akisukuma toroli la ununuzi lililojaa bidhaa akipitia sehemu hio ya duka.

Njia ndefu yenye rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali za vyakula na vinywaji. Rafu za upande wa kushoto zimejaa juisi na nafaka zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Kwa mbali, kuna mtu amesimama karibu na katoni ya kahawia akionyesha shughuli ndani ya duka.

Duka kubwa la rejareja lililojaa bidhaa mbalimbali, likijumuisha friji za vinywaji na rafu za bidhaa zilizopakiwa. Kuna friji iliyojaa chakula kilichogandishwa na rafu zilizojaa chupa za vinywaji baridi na juisi. Kwa umbali kuna bango kubwa lenye maandishi " promo " na kuelekea kulia kuna ishara inayoonyesha njia ya kutoka.

Ndani ya duka kubwa la kisasa ambapo wateja wanatembea kati ya rafu zenye bidhaa mbali mbali. Kuna watu kadhaa wakisukuma trolley za ununuzi wakichagua vitu kutoka kwenye maduka yaliyopangwa vizuri.

Duka kubwa la rejareja lililojaa bidhaa mbalimbali, likijumuisha sehemu ya viatu na baiskeli. Rafu zimejaa viatu vya michezo vya aina tofauti. Na kwa mbali, kuna baiskeli zilizopangwa vizuri. Taa nyingi zinang'aa kutoka kwenye dari, zikitoa mwanga wa kutosha kwenye duka hili.

Katika duka hili kubwa, kuna meza nyingi zilizojaa matunda na mboga. Viazi vyeusi viko kwenye chombo kikubwa cha rangi ya machungwa, na vitunguu, nyanya, na matunda mengine yamepangwa kwa uangalifu. Ishara za Eat Good na Feel Good, vimetundikwa juu, zikiwahimiza wateja kununua bidhaa safi.

Katika duka la Quickmart , kuna watu wanatembea kwenye sehemu ya juu. Kuna mapambo meupe ya keki ya harusi yaliyowekwa kwenye gari la kubebea. Wateja wanatembea katika sehemu ya matunda na mboga ambazo zimepangwa vizuri kwenye vibanda vya mbao.

Ishara kubwa yenye maandishi customer service , inang'aa kwa rangi ya samawati. Chini ya ishara hiyo, kuna kaunta nyeupe yenye wafanyakazi wawili na mteja mmoja. Wakiashiria shughuli za huduma kwa wateja.

Mfanyakazi aliyevaa fulana nyeusi na glavu. Amesimama nyuma ya kaunta ya huduma kwa wateja. Kuna skrini ya kinga ya uwazi iliowekwa juu ya kaunta, ikiashiria hatua za usalama. Kwa mbali, ishara za maduka mengine zinaonekana, na kwa upande wa kulia, bango kubwa la style shoes linaonekana.

Eneo hili la duka kubwa lina rafu ndefu zilizojaa aina mbalimbali za bidhaa za pipi na peremende. Vifungashio vya rangi za kuvutia vimetundikwa na kupangwa vizuri. Juu ya rafu, bango la candies linaonekana, likionyesha eneo maalum la pipi.

Njia panda inayoongozwa na eskaleta ndefu zinazoshuka kwenda ghorofa ya chini ndani ya jumba kubwa la maduka. Taa nyingi zinang'aa kutoka kwenye dari, zikitoa mwanga wa kutosha, hali hii inaashiria jumba la maduka la kisasa lenye ghorofa nyingi.

Arafu nyingi za chakula zilizo jazwa na mboga mbichi na saladi zilizopakiwa bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu ndani ya mifuko na vyombo vya plastiki zikiwa vimehifadhiwa kwenye friji za wazi za duka kubwa.

Watu kadhaa wanatembea ndani ya duka kubwa, wakipita kati ya rafu zenye bidhaa mbali mbali. Mkate na bidhaa zingine za kuoka zimepangwa kwenye rafu za mbao zilizo na magurudumu ya mapambo upande mmoja.

Duka la viatu likiwa limejaa aina mbalimbali za viatu vilivyopangwa kwenye rafu na stendi. Viatu vya kufungashia vidole vimepanga safu ndefu kwa rangi tofauti, vikionyesha wingi wa chaguo. Viatu vya ngozi vimeonyeshwa kwenye meza , baadhi vikiwa na bei, vikionyesha bidhaa za kisasa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa inaonekana, ikiwa na bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye kaunta. Wafanyakazi wachache wako dukani, wengine wakiwa wamevalia barakoa, wakionyesha kuwa ni duka la kisasa lenye utaratibu.

Katika ndani ya duka kubwa, ambapo rafu zimejaa bidhaa mbalimbali, mtu mmoja anaonekana akisimama karibu na rafu. Akitazama bidhaa zilizopangwa. Gari ina taa nyingi zinazotoa mwangaza wa kutosha kwa ajili ya ununuzi.

Duka kubwa linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbali mbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Wateja na wafanyakazi wachache wanaonekana wakitembea kati ya corridor , wengine wakifanya manunuzi na wengine wakipanga bidhaa. Kwenye sehemu ya juu, kuna ghorofa ya pili inayoonekana kupitia madirisha makubwa, ikionyesha muundo wa kisasa wa jengo.

Bidhaa za rangi mbalimbali zinajaza rafu ndefu kwenye duka kubwa. Upande moja, kuna chokoleti zilizopangwa vizuri kwenye vibweta zao, zikivutia jicho. Upnade mwingine, bango lenye maneno express counter inaonekana ikionyesha eneo la malipo ya haraka.

Duka la rejareja lina rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, upande wa kulia kuna staki kubwa za meno za colgate zikiwa zimepangwa kwa makini kwenye rafu nyingi. Bidhaa nyingine za usafi na matimizi mengine ya nyumbani zinaonekana kwa rafu zingine zikijaza nafasi yote ya ukuta.

Katika eneo hili la ndani, watu wamesimama kwenye foleni karibu na mlango wa kuingilia ambao umeandikwa Entrance kwa herufi kubwa nyekundu na mshale unaoelekeza. Sakafu ni vigae venye michoro na mwangaza kutoka taa dari unaangaza eneo lote.

Duka la vyakula linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbali mbali ikiwemo vinywaji vingi vilivyopangwa kwa uzuri kwenye friji zenye taa. Kwenye kona moja, kuna keki na bidhaa nyingine za kuoka zikionekana nyuma ya kioo.

Rangi mbalimbali za bidhaa zinajaza rafu ndefu kwenye duka hili zikionyesha uteuzi mpana wa vitu. Kuna sabuni za lux zilizopangwa vizuri upande wa kushoto, huku zikiwa na bei zake zilizobandikwa wazi.

Katika duka hili kubwa, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo nafaka za kifungua kinywa na vyakula vingine vilivyofungashwa. Kila bidhaa imepangwa kwa utaratibu kwenye rafu nyeupe huku bei zikionekana kwenye lebo za machungwa.